Hapa kuna mlango mmoja tunavyoona hapa imesema hakuna kuingia. Wanafunzi hawakubaliwi kuingia. Nafikiria hapa ni ofisi ya walimu ambayo inatakikana wao pekee yao tu waingie. Wanafunzi wasiingie hapo hawakubaliwi.

Mpango yaliyo andikwa our forest our future yanaelezea umuhimu wa msitu wa jinsia au kuitunza, kuna aina tofauti ya msitu kama vile msitu wa asili na iliyo pandwa na binadamu, umuhimu wa msitu unaothoresha ukiwemo kutumika kama makazi ya wanyama pori, chazo la kuni, dawa ya kupunguza mafuriko, vile vile mapango haya yanaonyesha vitisho vinavyo kumba msitu ukataji mingi miti na haraka kukuwa.

Mtu aliye kwenye kiti cha mgurudumu anashiriki mazoezi ya dondi ndani ya jumba la mazoezi. Anavaa glavu za kijani na anapiga mbeki la dondi lililoshikiliwa na mwenzake aliyevaa sweta jekundu na glovu za bluu. Mazingira yanaonesha hali ya kujituma na usawa katika mchezo wowote.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu, walio na ulemavu wa miguu wakiwa uwanjani kwa mazoezi. Wamevalia sare nyekundu zenye neo Kenya na wanatumia mgongo maalum ya kutembea. Uwanja una nyasi za kijani na goal inaonekana nyuma yao. Huu ni mfano wa ushirikishwaji na mitosho kwa watu wenye ulemavu.

Kuna jamaa mmoja ambaye ameingia racing ili aende kupata pesa vizuri ama ashinde wale wengine akiwa amevaa vaa vizuri na nguo zake. Na ako baiskeli vile tunavyoona akiwa anataka kuwa ameshinda.

Hapo tunafimbo refu ya kupimia ilio simama wima ukutani, karibu na kona ya chumba, kwenye sakafu ya vigae ya rangi tofauti. Fimbo hii huekwa kwa ajili yakupima urefu wa watu, hasaa watoto katika vituo vya afya au shule. Upimaji huu ni muhimu kwa kufuatilia ukuwaji au hali ya lishe.

Hapa vile naona ni mahali pa kusomea au watu na wafanya kazi wanakaa, naona hapo laptop mbili ambazo ziko pamoja na zile za kutumia kazi ama inaeza kua hosipitalini, pia inaeza kua ofisini, ninaona sasa ni zile za kufanya kazi, na naona mavitabu apa vitabu vingi apa ambazo zimepangwa pamoja.

Hapa vile naona, hapa ni pahali pa watoto bubu ambao wanakaa pamoja, wakiletwa pahali moja ambazo wanaelewana sasa wakiwa huko wapate shule yao na vitu vingine vya kusoma, sasa wakuwe hapa wakiwa wanangojea sasa yao na vitu vingine ambavyo zinawezekana. Ni deaf children .

Hapo ni lab mbayo iko kwa shuleni, sasa ni mahali pa kuweka kemikali na vitu vingine ambavyo huwekwa pamoja na huchanganywa, sasa vile inatoa vitu sahii ambavyo huonekana kwa shuleni.

Hii karatasi ina mtihani wa somo la dini ambapo wanafunzi wameandika majibu kuhusu bibilia, hadithi ya Samweli na uumbaji wa Mungu, majibu kama vile Holy Bible na mchoro wa juu unaoonyesha kuelewa kwa mtu kuhusu masomo ya imani na kikristo.

Nyasi zenye kijani kibichi zimeenea mbele ya nyumba ya kisasa yenye paa la rangi ya kahawia. Eneo la uwanja limepangwa vizuri ikiwa na njia ya mawe inayoelekea kwenye baraza la mbele, magari.

Mkusanyiko wa karatasi au vipande vya plastiki vya rangi tofauti, vilivyokunjwa na kuwekwa ndani ya chombo cha kuhifadhi, rangi hizi ni kama pinki, blue, njano, nyeupe na nyekundu, vifaa hivi mara nyingi hutumika sana katika urembo wa darasa.

Nyumba kubwa ambayo imewekwa hapo ikionekana vile ni nzuri au vile inaonekana imeng'ara sana iko na maana sana. Hapo ni nyumba ya mtu.

Apa naona kuna shule ambayo imengara, ikiwa himewekwa mamiti mbele yake, na vile inangara hii arthi ni vizuri na macho. Sinashika vizuri vile naona hapa kuna shule, kuna mchoro mingi wa kiserekali ama wa nchi. Vile naona wamechora mtu enyewe na vitu zingine, ambazo ukiangalia ata wewe utaheshimika.

Kundi la watu wenye ulemavu wa miguu wanaonekana wakicheza mpira uwanjani. Wametumia miguu ya bandia au mmikongojo ya chuma kutembea na kucheza. Wanaonyesha ushupavu wa ari ya mchezo wakishiriki kwa nguvu licha ya changamoto zao za kimwili.

Naona mlango ambaye ni nyekundu sasa imeandikwa grade one cha teacher Agnes welcome . Ni vile naona wanakaribisha mwalimu wa hapo darasa ambazo alikuwa mwalimu wa darasa ambao ule alikuwa anafundisha wakiwa wanakaribisha.

Inaonyesha mlango ambao ni wa kawaida unaopatikana katika nyumba nyingi nchini Kenya. Mlango huu umetengenezwa kwa mbao, na aina zenye muundo unaostahili uliopangwa kwa ustadi. Pia kuna kikaza cha kawaida cha kufungia mlango upande wa kushoto. Aina hii ya mlango hutumika sana kwa milango ya ndani ya nyumba.

Vile naoana hapa kuna gari ambayo ya kutumia mtu ambaye hawezi kutembea na hana miguu ya kutembea nayo. Vile naona amepanda hapa mawe ya maji ambazo zinaruka juu ama zikaenda juu zikaonekana ni zile za maji ambazo zinaingia pamoja na vile anaendeshwa watu wanajua.

Hapo tunaona kitabu ya shuleni ya gredi la apili ambapo hua umechorwa kitu. Vile tunavyo ona watoto wanafurahi wakiona hizi vitu ambazo zimechorwa. Kuna wanawake ambao wengi wamechorwa huku wakiwa na stori zingine.

Hii inaonyesha mchezaji wa timu ya Kenya ya mpira wa soka ya watu wenye ulemavu wa miguu, mchezaji huyu amevaa sare rasmi ya timu ya taifa, anatumia mgongo maalumu kuchezea, anaonekana uwanjani akiwa tayari kucheza na ako na mpira.

Hii ni mahali pa shuleni watoto wanatakikana wacheze vizuri wakiwa wanapanda hiyo mahali chuma ama wanachukua mpira wacheze hapa nayo ikiwa hapa ni kiwanjani ya watoto wakipata mahali bure ambazo wanaweza cheza nayo.

Hapa naona karatasi ambayo imechorwa machoro mingi ya watoto wakiwa wanachukua maji kutoka sehemu zingine kupeleka nyumbani watoto ambao wako ndani ya nyumba wengine ambao wako shuleni wengine abao wanatibiwa madaktari. Vile naona sasa hii maisha zetu ambazo zimeandikwa hapa food, water and shelter ni vitu ambayo tunatumianga hapa kila siku.

Hii ni pahali pa kueka vitabu ama karatasini ama vitu vingine ambavyo mtu anataka kueka mahali ingine kusaidia kwa shuleni ama hospitalini, mahali nyumbani. Mahali pengine ambayo inaonyesha sasa mtu atasaidia kuekea.

Jengo la ghorofa moja lenye paa nyekundu limezungukwa na nyasi za kijani zilizokatwa vizuri. Dirisha zake zina vioo vya kijani na vimefungwa nadhifu. Kiti cheupe kimeegeshwa karibu na ukuta na anga juu ni safi lenye mawingu.

Hapa naona kifutio cha kufutia vitu ambavyo vinaandikwanga hapo wanafunzi kwa shuleni. Vile tunavyoona hapa hiyo kifutio, hapo nyuma ni mbao na hapo sasa ni kama matresi ambayo zinafuta haraka kitu vile tunavyoona.

wanaume wawili wa riadhaa wanakimbia pamoja huku wakipiga story mmoja amevaa fulana ya kijani na mwingine ya nyeusi mwandishi aneleza kuwa ni samuel mushai kulia akiwa na mwongozo wake Jean Kipchumba wote wakenya wanashiriki mashindano ya Para athletics katika mio za mita five thousand kwa mtu asioona

Hii inaonyesha rafu za sehemu mbalimbali zinazotumika kuhifadhi bidhaa kama faili, vitabu au vifaa vya shule. Kila sehemu ina jalada au kifaa tofauti kwa rangi ikionyesha upangiliaji mzuri wa vifaa kwa wanafunzi au watumiaji. Muundo kama huu unasaidia kudumisha mpangilio.

Hiki ni kifaa cha mawasiliano bila waya kinachofanana na antena ya intaneti, kinapandishwa juu ili kusambaza au kupokea signal ya mtandao wa wireless kama WiFi . Vifaa hivi hutumika kwenye ofisi, mashule au majumbani ama kurahisisha mawasiliano na kuunganisha watu kwenye intaneti. Teknoloji ni muhimu kwa kazi, masomo, kuwasiliana haraka bila kutumia nyaya.

Vile tunavyoona hapo kuna tangi moja kubwa ambayo imeekwa kitu kidogo ama arrow imeandikwa fire assembly point vile inavyotaka inakuonyesha upande ambao unatakikana uingia na upande iko ile kitu mbayo wanakuambia.

Hii ni kitabu cha wanafunzi wa darasa la pili inchini na mfumo wa elimu unayoitwa competence based curriculum au cbc .Mfumo huu unalengwa kukuza ujuzi na wanafunzi wa vitendo ni kuhifadhi mambo kichwani tu watoto ujifunza kupitia mazoezi ,kazi za mikono na kushirikiana na wenzao vitabu kama hivyo kuandaliwa na lugha rahisi sio kuashiria watoto kuelewa kwa urahisi kufurahia kujifunza.

Ni ofisini kuna kiti nyeupe nyingi zimepangwa hapo zikiangalia mbeleni na hapo kuna meza ambayo rangi yake pia ni nyeupe. Ni ofisi la kuchukua barua ama shuleni.